Hapa inaonekana madarasa. Inaonekana ni madarasa za watoto wadogo ambao wameanzishiwa tu shule hivi karibuni. Inaonekana wanyama wamecholewa ukutani ili watoto waelewe.

Hapa inaonekana ni watu wawili ambao wanafanya zoezi ya kukimbizana na baiskeli kwa barabara.

Picha hili linaonekana ni darasa ya wanafunzi wadogo, inaonekana ni mwalimu ameweka mchoro kwa darasa.

Inaonekana ni nyumba ya mtu ambaye inaonekana ni ofisi. Ofisi ile kuna mlango ambayo imepakwa rangi na nyumba yenyewe ni nyumba ambaye ni ya mawe, inaonekana ni nyumba mzuri sana.

Picha hili linaonyesha nyumba, hapa inaonekana ni hospitali juu maana yake kuna karatasi imeandikwa mtu anafaa kuvalia barakoa akiwa humu ndani, hapa inaonekana ni hospitali maana karatasi yanye imeraruka hapo nje ni ya kuonyesha jinsi ya ku...

Hapa inaonekana ni darasa na watoto ambapo watoto wanasomea. Hapa ni viti za watoto za kusomea. Inaonekana vizuri ni viti ambavyo vimeundwa.

Huu picha inaonyesha ya kwamba hapa ni darasa ambapo wanafunzi husomea, naona ukuta kuna sanduku ambayo inasaidia wanafunzi kuweka vitabu vya kusoma.

Picha hili inaonyesha ni picha ambayo imepikwa kwa poma ya mtu amber ni mtosi naana kiwanja inaonekana nyumba mzuri sana.

Huyu mama anaonekana ako kwa nyumba ya kufanyia mazoezi. Huyu mama anaonekana anafanya mazoezi zake akiwa kwa nyumba . Mama huyu amevalia manguo ya kufanyia mazoezi.

Hapa inaonekana ni kiwanja, huku wachezaji wakiwa wanafanya mazoeizi uwanjani mwa hapa inaonekana...

Picha hili inaonyesha picha ambayo imepigwa aina ya nyumba mzuri sana. Nyumba hili inaonekana ni nyumba ya wadosi imepigwa

Hapa inaonekana kuna manyumba awili, ambayo na mahali watoto wanachezea mchezo yao, hapa ni kiwanja kubwa ambapo watoto wanacheza huku.

Hii inaonekana ni darasa ambapo mafunzo huendelea, inaonekana kuna darasa hapa mahali watu wanafunzwa, hapa inaonekana kulikuwa na mafunzo iliyokuwa ikiendelea.

Hapa tunaona ni manyumba ambazo zimejengwa kwa aina za ghorofa. Tunaona manyumba enyewe imejengwa na mawe. Inaonekana ni manyumba mazuri ambazo...

Inaonekana ni picha ya kitabu ambapo mahali imepigwa picha hili inaonyesha jinsi ya kukuwa na usafi kwa watoto wadogo ambao wanaenda shule.

Hapa inaonekana ni darasa la watoto. Hapa inaonekana ni watoto wadogo ambao wanaendelea kufuzwa huku darasani.

Hii picha inaonyesha watu wawili ambao ni wanaume wakifanya mazoezi ya kukimbia barabara.

Huku kunaonekana ni kitabu ambayo inaonyesha jinsi ya kufunza watoto wadogo kuandika na kusoma.

Huku tunaona mkimbiaji anafanya mazoezi kiwanjani. Tunaona anaitwa Westly Kimeli Sang. Anafanya mazoezi safi kiwanjani. Huyu anaonekana ni mkimbiaji hodari.

Huku inaonekana ni ofisi ya kujifunza kompyuta. Kompyuta hizi zinaonekana zimesimwa. Inaonekana ni ofisi wa mtu naona kuna vitabu hapo kando.

Picha hili linaonyesha kitabu wa gredi wa pili. Kitabu hiki inaonekana imechorewa maua.

Hapa kunaonekana ni kiwanjani, ambapo mchezo wa aina mbalimbali unaendelea hapo. Tunaona moja ambaye imeandikwa kiimani mwingine imeandikwa nambari 27.

Hapa kunaonekana ni mahali watu wanafaa kufanyia mkutano. Kunaonekana maviti ambazo vimepangwa ndani.

Huku kunaonekana ni picha. Picha hili inaonekana ni karatasi mbaye amejaa na mtoto mdogo ambaye hajapita gredi ya pili.

Picha hili linaonyesha ni picha ambayo inaonyesha manyumba, kunaonekana kuwa ni shule jinsi ilivyotengenezwa.

Huku tunaona kwa picha hili. Kuwa ni wakimbiaji wanafanya mazoezi. Inaonekana hapa ni kiwanja na ni mahali wanafanyia mazoezi.

Hapa kunaonekana majamaa ambao hawawezi kutembea wanacheza mpira wakiwa watatu. Inaonekana hao majamaa ni wale ambao hawatembei.

Picha hili linaonyesha aliyekua gavana wetu wa Nairobi. Huyu anaonekana wanafanya mazoezi na wachezaji wasiotembea.

Huku kunaonekana nyumba mzuri sana. Nyumba hili linaonekana ni nyumba ambayo inaweza kuwa ni ofisi ya serikali.

Hapa inaonekana ni darasa la wanafuzi. Inaonekana kuna makaratasi zimewekwa juu ya viti za wanafuzi, uko kando kuna vitabu.

Huyu tunaona ni mtu ambaye ana mguu mmoja, akiwa barabarani, tunaona ni mtu ambaye anafanya mazoezi kutumia baiskeli, na ni mtu ambaye hana miguu ingine.

Hapa kunaonekana ni mapicha ambazo zimepigwa ili kutumia kwa kufunzia watoto wa gredi wa pili darasani.

Hapa tunaona watu ambao wasioweza kutembea na miguu yao. Tunaona wakiwa wamekalia mabaiskeli ambazo wanatumia kutembea inaonekana wanaendelea na mchezo fulani hao.

Picha hili linaonekana ni picha ambalo linapika kitabu ya nyota ya kiswahili. Hili linaonekana ni kitabu cha mwanafunzi wa gredi ya pili.